Daktari wa macho anamchunguza mgonjwa macho. Daktari huyo ameketi akitumia mashine maalum iliyojulikana kama sleet lamp kuchunguza macho ya mgonjwa. Mgonjwa ameketi kinyume na daktari akiwekwa uso kwenye mashine hiyo.

Daktari wa kiume aliyekaa chini na kuvalia kinyago cha N95, miwani na stethoskopu akimchunguza mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha uchunguzi. Nyuma yake kuna mtu mwingine.

Kisima cha maji au kituo cha kusambaza maji kilichojengwa kwa matofali na kuwa na paa la bati ya buluu. Kwenye ukuta wa kisima hii kuna bango lenye nembo za mashirika mbalimbali na maandishi labda kuhusu mradi wa maji.

Watoto wawili, mvulana na msichana wakijaribu kukusanya maji kutoka kwenye mtiririko unaoonekana kuwa maji taka ama chafu. Msichana amekaa karibu na tiririko huo akishika mrija unaoonekana maji kwenye chombo, huku mvulana akiwa ameinama akijaribu kukusanya maji.

Wanaume wawili, waliyowalia suti za kinga za manjano, zinazotumiwa klimikali hatari, wakiwa wamevalia barakoa na glovu nyekundu. Mmoja wao anashiriki container jekundu lenye alama ya hatari, ya kibayolojia.

Daktari wa meno anamhudhuria mgonjwa. Daktari ambaye jina yake inaonekana kama Mercy Oira Abenge. Amevaa mavazi ya kazi, barakoa, miwani maalum ya kukuza na glovu. Anashikilia kifaa kinachotoa mwanga wa buluu, kinachotumiwa katika matibabu ya meno.

Msitu unaowaka mto mkali, una miale mingi ya moto inayoonekana kwenye mteremko ya mlima na moshi mzito unaopaa angani ukifunika miti iliyobaki nyuma.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya kujikinga kamili ya rangi ya bluu ikiwemo suti maalum, miwani ya usalama na barakoa chenye kichujio. Mtu huyo amebeba mikopo miwili ya plastiki yenye usalama wa fuvu ya mifupa iliyokufa.

Wataalamu wa afya wanamhudumia mwanamke mzee. Mtaalamu wa afya aliye mbele amevalia shati jeupe, kamba ya vitambulisho shingoni na glavu nyeupe akitumia kifaa cha matibabu karibu na sikio la mwanamke huyu. Mwanamke mzee amevaa kilemba cha rangi ya blue na amekaa.

Clinic ya meno ambapo madaktari wa meno wawili wanahudhuria mgonjwa mmoja. Madaktari wote wawili wamevaa makoti meupe ya daktari ,barakoa za uso na glavu na mmoja wao anaonekana kua amevaa miwani maalum ya kukuza.

Eneo la mbele la hospitali ambalo linaonekana kuwa limefurika maji mengi ya kahawia. Jengo la hospitali linaonekana kuwa nyuma na kuna ishara iliyoandikwa Ahero County Hospital. Baadhi ya viti vya magurudumu vinaonekana karibu na mlango wa hospitali.

Muuguzi anampa mtoto mchanga chanjo au dawa ya kukunywa huku mama wa mtoto amemshika mtoto huyu. Muuguzi ambaye amevaa sare nyeupe na blue na aproni nyekundu na nyeupe anaonekana akimwekea matone ya dawa au chanjo kinywani mwa mtoto.

Mwanamke anatabasamu na kushikilia kitu cheupe kinachoonekana kama pedi ya nguo au kitambaa kilichokunjwa. Amevalia kitambaa chekundu kichwani na shati la rangi ya bluu hafifu.

Mwalimu mwanaume anasimama mbele ya darasa, akifundisha kikundi la watoto wa shule ya msingi. Watoto wameketi kwenye dawati ya shule, na kila mmoja ana mpango mbele yake. Kwenye picha ana maandishi wenzako, kubwa, ihusiana somo linalofundishwa.

Mwanamke anayeweza kuwa mtaalamu wa tiba au viungo, akimsaidia mwanaume kufanya mazoezi ya kurejesha afya. Mwanamke huyo amevalia koti jeupe la kidaktari na amepiga magoti kwenye mikeka yenye rangi.

Mwanamke mjamzito akiwa amelala chini juu ya mkeka wa asili. Amevalia nguo ya rangi ya waridi juu ya kitenge chenye michoro tofauti chini. Mtu mwingine ambaye anaonekana kuwa mhudumu wa afya au mkunga anachunguza tumbo la mwanamke huyo kwa mkono wake.

Kundi kubwa la nzige wakiruka angani wakifunika sehemu ya jua. Nzige hao wanaonekana kuwa na mabawa marefu na mili yenye rangi ya kahawia njano. Chini ya picha kuna vichaka midogo iliyojaa majani.

Mwanamke naona ni msomali, amevaa nguo nyeusi ndefu, amesimama katikati ya eneo kame la udongo mwekundu karibu naye na kutawanyika kwenye ardhi. Kuna mzoga mingi ya wanyama inayo onekana kuwa mfupa ya ngozi iliyokauka.

Eneo la jengo lililoanguka au kuporomoka likiwa na vifusi vingi. Juu ya magofu hayo kuna mabati ya watu wamesimama na kutazama. Chini karibu na vifusi kuna watu wengine wakiwemo waokoaji waliovalia sare za usalama na kofia.

Mwanamke anazungumza na kundi la wanawake wengi, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni za Kimasai, katika eneo la mashambani lenye mlima na majengo zamani au yaliyoharibika nyumbani yao. Inawezekana ni mkutano wa jamii au mafunzo yanayotolewa na kwa wanawake hao.

Madaktari watatu wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji barakoa na kofia za upasuaji. Wakifanya upasuaji kwenye chumba cha upasuaji. Wote wanaonekana wakiwa wanajishughulisha na mgonjwa ambaye haonekani wazi huku vifaa vya upasuaji vikionekana mbele kidogo.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa, daktari huyo amevalia sare ya buluu ya udaktari, glavu, barakoa na miwani maalum, mgonjwa mwanaume amelala kwenye kiti cha udaktari huku daktari akifanya matibabu kwenye meno yake.

Mwanamke anayeweza kuwa mwanafunzi wa afya amevaa barakoa na fulana nyeupe yenye beji. Anashikilia kitu kinachoonekana kama sindano au chupa ndogo ya dawa akiangalia kwa makini. Yuko ndani ya hema.

Kundi la wanaume wakivuka mkondo wa maji unaopita katikati ya kingo za udongo. Mwanaume mmoja amevaa koti ya manjano na kofia nyeupe anabebwa mgongoni na mwanaume mwingine ili kuvuka maji. Kingo za mkondo wa maji zinaonekana zimeharibika labda kutokana na mmomonyoko wa udongo.

Nesi ameshikilia mtoto mchanga. Ambaye amevaa vazi ya upasuaji ya kijani kibichi, kofia ya bluu na barakoa iliyoshushwa shingoni. Pia ana miwani na bangili ya rangi ya bendera ya Kenya mkononi.

Eneo la mapokezi katika kituo cha afya kinachoitwa dental care kama inavyoonekana kwenye nembo iliyo kwenye kaunta ya mapokezi. Kuna kaunta ya kahawia iliyoelekezwa mbele na nyuma yake kuna ukuta ya rangi ya chungwa.

Mikono na miguu ya mtu inaonekana ya mtoto ikiwa na vipele au vidonda vidogo vilivyoenea sana. Miguu na mikono inaonekana kuwa na ugonjwa fulani wa ngozi labda unaofanana na nduu ya nyani.

Mwanamke anayeonekana kubwa mfanyakazi wa afya au mtaalamu wa ushauri ikiwa ameketi nyuma ya meza na amevaa barakoa. Ana koti jeupe ye nembo ya USAD na inayoonekana kama nembo ya usalama wa afya.

Bidhaa zinazouzwa zikiwa mizizi, magome ya miti na mimea mingine iliyokusanyikwa, ambazo zinaonekana kutumika kama dawa za asili au viungo, zimepangwa juu ya meza au kitambaa cheupe.

Kima au kipini cha mbuyu chenye umbo la uzuri, kilichofungwa shanga nyeusi na nyekundu shingoni. Pia kuna kamba nyeupe zilizofungwa juu ya kima hicho. Inaonekana kama kitu kinachotumiwa kwa shughuli za kimila au za jadi.

Mwanaume ana shughulikia kifaa cha matibabu kinachoonekana kama mashine ya kuweka watoto wachanga. Wenye uzito mdogo au waliozaliwa kabla ya wakati. Amevalia shati lenye mikono mirefu na kasuli nyeusi. Ameketi kwenye kiti.

Mfanyakazi wa afya anaonekana kuwa muuguzi ama daktari amevaa koti jeupe na glavu akitoa huduma ya matibabu kwa mtoto mchanga. Mama wa mtoto au mlezi ameketi na mtoto wake mkononi. Muuguzi ameinama chini akionekana akichoma sindano au akichukua sampuli kutoka kwa mguu wa mtoto.

Eneo lililoathiriwa vibaya na mafuriko au maporomoko ya ardhi. Katikati kuna mto uliojaa maji na matope ya kahawia na kando wa mto kuna rundo kubwa la miti iliyong'olewa na matawi. Ardhi upande wa kulia imeharibiwa vibaya na mmomonyoko wa udongo.

Wanawake wawili labda waguzi, au wafanyakazi wa afya. Wakishika watoto wachanga. Wawili walio pa kuangua. Watoto hao wamelazwa juu ya kitanda cha hospitali. Mmoja wa wanawake hao anaonekana kumuangalia kwa upendo. Mtoto mmoja huku mwingine akishika mtoto mwingine.

Mtaalamu wa afya anayevalia koti jeupe, akimpatia dawa ya mdomo mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mwanamke anayevalia koti la rangi ya waridi. Mtoto amelala na amefungwa kitambaa cheupe.

Wataalamu wa afya wanamhudumia mwanaume kwa ajili ya uchunguzi wa masikio. Mwanamke aliyevalia shati la blue na glovu nyeupe anatumia kifaa cha matibabu kukagua sikio la mwanaume aliyekaa. Mwanaume huyo amevalia koti la rangi ya kahawia na shati la blue .

Mikono ya mtu imeshika aina mbalimbali za vitu vinavyoonekana kama dawa au kemikali. Vitu hivyo vimefungwa kwenye mifuko ya plastiki au viko kwenye chupa. Tunaweza kuona mifuko yenye poda nyeupe, poda ya kahawia na mifuko miwili yenye vidonge.

Kundi la watu sita, wanaume watano na mwanamke mmoja, wote wako wamevalia barakoa za uso. Wamesimama nje ya jengo lenye madirisha makubwa ya vioo. Baadhi ya wanaume wamevaa sare zinazoonekana kuwa za polisi au jeshi, huku wengine akivalia koti jekundu.

Mtaalamu wa afya ambaye amevaa mavazi ya upasuaji ya buluu, barakoa na glavu, anamhudumia mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti maalum na mtaalamu wa afya anaonekana akichunguza macho au uso wa mgonjwa. Kuna dirisha yenye fremu za chuma na mapazia kwa nyuma.

Mwanamke anachota maji kutoka kwenye bomba la nje. Ametabasamu na amechuchumaa karibu na ndoo ya rangi ya blue ambao kuna chombo cha manjano chenye maandishi postband kinachojazwa.

Wataalamu wawili wa meno au madaktari wa meno, wako wanamhudumia mgonjwa mwanamke ambaye amelala kiti maalum cha matibabu ya meno. Wataalamu wote wawili wamevaa mavazi ya kitaalamu na barakoa na wanatumia vifaa vyao kufanya matibabu kwenye meno ya mgonjwa huyu.

Mwanamke amebeba mtoto mdogo, na mwanaume aliyevaa koti la manjano na buluu. Barakoa na kifuniko cha uso akimchunguza mtoto huyo. Wote wawili wanatazama mtoto kwa umakini. Wengine wakiwa wamevalia mavazi yanayofanana na yule mwanaume wanaonekana nyuma.

Daktari wa meno anampima au kumtibu mgonjwa, daktari mwanaume amevaa koti jeupe la daktari, barakoa la manjano na miwani maalum yenye uwanga wa kichwa akionyesha anaangalia kwa undani kinywa cha mgonjwa.

Muuguzi au mhudumu wa afya amevaa sare ya blue na glovu akishikilia mtoto bandia kwa uangalifu. Anaonekana kama anafanya mazoezi au anafundisha jinsi ya kumtunza mtoto mchanga.

Kampeni za chanjo au huduma za afya ya umma. Mwanaume aliyevalia kofia nyeusi yenye nembo ya shirika la afya duniani na fulana yenye maandishi World Health Organization anatoa matone ya chanjo mdomoni kwa mtoto mchanga.

Kundi la watu, wakiwa wanawake na wanaume, wakitembelea mwanamke aliyelala kitandani, hospitalini, na mtoto mchanga aliyebebwa. Aliye kitandani anaonekana akiwa amevaa shuka la kitamaduni, na ameshika mtoto mchanga aliyefunikwa na blanketi la waridi.

Chupa ndogo ya plastiki yenye kifuniko chekundu iliyojaa kimininika cha rangi ya manjano kinachoonekana kuwa sampuli ya mkojo. Chupa hiyo imeandikwa urine sample infection microbiology . Karibu ya chupa kuna matunda matatu ya blueberry .

Kundi kubwa la na nzige wanarukaruka hewani wakiunda wingu kubwa. Watu wawili wanaonekana wakisimama katikakati ya nzige hao mmoja upande wa kushoto amevaa shati ya bluu na suruali nyeusi anaonekana akijaribu kuwafukuza na mwingine upande wa kulia amevalia shati jeupe na suruali ya jeans .

Watu watatu katika eneo la nje. Inaonekana kuwa karibu na jengo kubwa. Mwanamke mmoja amevaa koti jeupe la maabara na barakoa nyeusi anaonyesha jinsi ya kunawa mikono huku mikono yake ikiwa juu na yenye sabuni.

Wazazi wawili, mwanamke na mwanamume wakimwangalia mtoto mdogo aliyelala kwenye kitanda cha hospitali, mtoto amevaa nguo ya rangi ya waridi na amelala chini ya chandarua cheupe, mwanamke amevaa sweta nyeupe na mwanamume amevaa suti ya rangi ya mchanga.

Mkono uliovalia gluvu ya kijani umeshika chupa ndogo ya kioo iliyo na lebo iliyoandikwa yellow fever vaccine . Karibu na chupa hiyo, sindano iliyojaa kioevu cha manjano inaonekana.

Watoto wawili, mmoja akiwa mkubwa na mwingine mdogo, wananawa mikono yao kwa kutumia kifaa cha kunawia mikono chenye pipa nyekundu na maji ya bomba. Wamesimama nje na nyuma yao kuna jengo ambalo linaonekana kama shule au jengo la umma.

Wanawake wawili na mtoto mchanga katika mazingira ya hospitali. Mwanamke mmoja mwenye nywele fupi za rangi ya shaba na amevaa sera nyeusi juu ya nguo ya manjano, anainama akitoa kitu kutoka kwenye rundo la nguo au vifaa vilivyowekwa kwenye kitanda au meza ndogo.

Wanawake wawili wakitabasamu. Mmoja akiwa mgonjwa na mwingine anaonekana kuwa daktari wa meno au msaidizi wa meno. Mgonjwa mwenye kichwa kipaa na tabasamu pana amevaa sweta ya njano na shati jeupe lenye nembo inayoonekana kuwa Lake D Clinic.

Mama mweusi ameketi kwenye kiti akimwangalia mtu aliyevaa koti jeupe la daktari, ambaye anashikilia kitu kinachoonekana kama mfano wa uume. Hali hii inaweza kuashiria majadiliano au matokeo yanayohusiana na afya ya uzazi kwa matumizi ya kondomu.

Mwanamke anayevali kofia ya kulala ya hariri, na nguo nyeusi, akiwa ameinama juu ya kitoto cha kitaru, na kumshika mtoto mchanga. Mwanamke huyo anaonekana akimtunza mtoto, labda akimvalisha na kumlisha.

Barabara iliyoharibika vibaya kutokana na mafuriko au mvua. Sehemu kubwa ya lami imevunjika na kubomoka ikiacha shimo kubwa lenye udongo mwekundu uliofunuliwa. Maji mengi yanatiririka pembeni mwa barabara iliyobomoka na pia kwenye bonde lililofyekwa.

Vitu mbalimbali vilivyotandazwa chini kwenye kitambaa cheusi ina jekundu. Kuna vitu vinavyoonekana viungu vya jadi au vya kimila ikiwemo chupa yenye kioevu cheusi, nazi, mayai mawili na mizizi mbalimbali.

Mwanamke aliyevaa barakoa ya blue akipokea chanjo kwenye mkono wake kutoka kwa mhudumu wa afya huku konteina la kuhifadhia chanjo lenye lebo vaccine likiwa karibu.

Wanawake wawili na mtoto mchanga katika mazingira yanayoonekana kuwa ya kliniki au kituo cha afya. Mwanamke mmoja aliyevaa nguo nyeupe na hijabu ya kijani ameinama akimwangalia mtoto. Mwanamke mwingine labda mama wa mtoto amevaa nguo ya blue na kilemba cha blue kichwani.

Mwanamke anapokea matibabu ya meno. Amelala kwenye kiti cha meno akiwa amefunikwa na kitambaa cha rangi ya blue . Daktari wa meno au msaidizi amevaa sare za blue na glavu nyeupe akitumia kifaa cha mwanga wa blue ndani ya kichwa cha mwanamke huyu.

Daktari mwanaume anamchunguza mgonjwa mwanamke kwenye kliniki. Daktari amevalia koti jeupe la kitaalamu na ameketi karibu na mgonjwa. Anashika mkono wa mgonjwa akimuangalia kwa umakini.

Mknouliovalia glavu nyeupe ikiwa imeshika sindano na chupa ndogo ya dawa iliyoandikwa vaccine . Sindano ina cha kali na sehemu ya kijani. Chupa ya chanj ina kofia ya fedha.

Tanki kubwa la maji la chuma, likiwa limewekwa juu ya mnara mrefu wa chuma. Wanaume watatu wanaonekana karibu na tanki hilo, wawili wakiwa juu kwenye jukwa la mnara, mmoja akipanda ngazi kuelekea juu. Hawa wamevaa nguo za kazi, na mmoja wao ana koti la rangi ya kijani.

Wodi hospitali yenye wagonjwa kadhaa, mgonjwa aliye karibu zaidi yuko amela kwenye kitanda cha hospitali, akiwa amefunikwa kwa shuka. Huku mguu wake mmoja ukiwa umefungwa bendeji. Kuna dawa zinazotolewa kwa baadhi ya wagonjwa na watu wengine,

Kijana anafanya mazoezi ya mkono kwenye mashine ya mazoezi labda katika kituo cha afya au chumba cha mazoezi ya viungo. Anaonekana akitumia nguvu kuinua uzito kwenye mashine hiyo. Nyuma yake kuna mtu mwingine.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia fulana za rangi ya bluu nyepesi au vesti zenye nembo, wanaonekana wamekusanyika pamoja na mwanamke mmoja upande wa kulia akiwa ameshikilia karatasi au kipeperushi akiongea na kundi hilo.

Mwanamke anachunguzwa na mtaalamu wa afya. Huyo mtaalamu ambaye amevalia koti jeupe la daktari anashikilia kifaa kinachoonekana kama turning cork karibu na sikio la mwanamke huyo.

Mwanamke anapokea chanjo kutoka kwa mfanyakazi wa afya. Mwanamke anapokea chanjo. Ameketi kwenye kiti. Amevaa tishati nyeupe, jeans ya blue na kinyago cheusi usoni. Mkono wake umevuliwa nguo kidogo.

Chupa ya virutubisho, vielishi kutoka kampuni ya Welveta, inayojulikana kama Irion Chelate . Chupa ina kofia jekundu, na lebo nyeupe yenye maelezo mengi. Inaonekana kuwa ina vidonge sitini na inasaidia kupunguza uchovu.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia sare za bluu zenye kofia na fulana zenye nembo. Wanaonekana wakiandaa na kukusanya vifaa ikiwemo viti vyeupe vya kuvunja na meza.

Mtu mkubwa labda mzazi, akiwa amebeba mtoto mchanga na wote wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kubwa kituo cha afya au hospitali. Mtu mzima amevaa barakoa usoni, muuguzi au mfanyakazi wa afya amevaa sare nyeupe na anatoa chanjo au sindano kwa mtoto mchanga.

Mwanamke ameangalia nyuma, akibeba mtoto mchanga mgongoni mwake aliyefunikwa kwa kichamba. Juu ya mgongo wake pia amebeba chupa kubwa ya plastiki ya manjano, pengine iliyojaa maji iliyofungwa kwa kamba au mabeka.

Watu wawili waliovaa suti kamili za kujikinga, zenye rangi ya njano na barakoa maalum, na viungo vya kuhifadhia kemikali. Mmoja wao ameshikilia chombo cha bluu kama anamwaga kitu. Na mwingine ameshikilia kifuniko cheusi kikubwa.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko, ambapo maji yamejaa barabarani na kuzunguka nyumba. Watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye maji hayo wakitumia vijiti kama msaada. Nyumba zinazozungukwa zimejengwa kwa vifaa mbalimbali, zikiwemo mabati na kuta za udongo au matawi.

Chupa nyeupe ya dawa iliyo na lebo ya kijani na nyeupe, kwenye lebo jina la dawa linaonekana wazi kama Prucan Capsules na chini yake kuna maelezo. Pia kuna mielekezo na matumizi na onyo.

Mkulima au mtaalamu wa bustani anapulizia dawa kwenye mimea. Mtu huyu amevaa mavazi maalum meupe ya kujikinga , glavu za buluu na buti nyeusi . Amebeba chombo cha kupulizia dawa ya rangi ya chungwa mgongoni na anatumia bomba kupuliza mimea iliyopangwa kwa safu.

Daktari wa kiume amevalia koti jeupe la maabara akisimama karibu na kitanda cha hospitali. Anaangalia chini na mkono wake wa kulia ukiwa umenyooka kuelekea chini karibu na puto kubwa la kijani linalo eneo juu ya meza au kitanda kingine.

Mfanyikazi wa afya anayoonekana kuwa muuguzi anamtoa mtoto mchanga chanjo. Muuguzi huyo amevaa koti jeupe la afya na anaonekana maskini wakati akichoma sindano kwenye mkono wa mtoto. Mtoto amekalishwa na mwanamke mwingine.

Chupa ndogo nyeupe lenye lebo ya kijani, na nyeusi yenye maandishi HJN. Ina muhuri wa usalama wenye maandishi Secure Textile yaliyojirudia kwenye kofia. Yake nyeupe. Inaonekana na bidhaa ya asili sana.

Wanaume wawili ambbao wanaonekana kuwa wafanyakazi wa usafi wanashughulikia rundo kubwa la takataka. Wote wamevaa mavazi ya kazi meusi yenye mistari ya kijani kibichi iliyong'aa, buti za mvua na galvu. Mmoja wao anashikilia rundo la takataka kwa kifaa na mwingine amesimama mbali kidogo akiwa ameshikilia miti.

Mwanamke mzee mwenye tabasamu usoni, anachota maji kutoka kwenye kisima au tangi la maji, lliilojengwa kwa zege. Amevaa nguo ya kijani kibichi, juu ya shati nyeupe na kitambaa cha rangi ya zambarau kichwani.

Mwanaume amevaa koti jeupe la maabara, barakoa na miwani, akipuliza dawa katika kutumia kifaa cha mikono chenye mpini mrefu. Anaonekana akifanya kazi katika eneo lenye rundo la vitu mbalimbali.

Mwanamke ameshikilia mtoto mchanga akiwa amevaa koti la hospitali la rangi ya bluu na ameketi kwenye kiti. Anamtazama mtoto Kwa upendo ambaye amefungwa kwa uangalifu kwenye blanketi jeupe na anaonekana kuwa mdogo sana labda mtoto aliyezaliwa kabla ya wakati au mchanga bado.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevaa sare ya uokoaji na kofia ngumu wakichimba kwenye vifusi vya jengo lililoporomoka. Mazingira yanayoonyesha uharibifu mkubwa na vifusi vya saruji na chuma vimetapakaa kila mahali.

Mwanamke aliyevaa barakoa ya blue na miwani akiwa ameketi na anapokea sindano labda chanjo kwenye mkono wake wa kushoto. Mtu mwingine ambaye anaonekana kuwa mafanyikazi wa afya na amevaa sare ya blue anatoa sindano hiyo.

Mwanaume amevaa koti jeupe la maabara, barakoa ya bluu na miwani akishika chupa ya kijani yenye kioevu. Anaonekana akifungua au kukagua yaliyomo kwenye katoni kubwa, katoni nyingi zilizoorodheshwa nyuma yake zimeandikwa kopa.

Choo kidogo, lilojengwa kwa mbao au vifaa vinafanana mbao, likiwa na paa la bati. Lililowekwa kwenye eneo la vichini na shamba. Kando ya jengo hilo, kuna tangi la maji labda kwa ajili ya kuvuna maji mvua au kuhifadhi maji ya matumizi.

Mlinzi amevaa barakoa na anatumia kituo cha kunawa mikono kilichokuwa nje, kituo hicho kina ndoo ya maji, sabuni na sanitizer na beseni ikionyesha umuhimu wa usafi wa mkono.

Mfanyakazi wa afya anayeweza kuwa nesi au daktari amevalia mavazi ya kijani kibichi ya upasuaji, glavu na miwani akimwangalia mgonjwa aliyefunikwa kwa shuka nyeupe kitandani. Kwenye shuka kuna nembo inayoonekana kama STJ na picha ya nyota.

Daktari wa meno anampa au kumtibu mgonjwa. Daktari amevaa koti jeupe la maabara, miwani, barakoa na glovu. Anatumia vifaa vya meno kuchunguza mdomo wa mgonjwa. Mwanamke huyu mgonjwa analala kwenye kiti cha daktari wa meno na mdomo wake umefunguka.

Mwanaume aliyevaa miwani akiwa amevaa glovu akichunguza nyaraka za rekodi katika kitabu kikubwa huku vifaa vya maabara na mrija ya damu vikiwa vimepangwa kwenye meza. Inaonekana kama anafanya kazi katika maabara au kituo cha afya.

Mtu amevaa suti kamili ya kujikinga ya rangi nyeupe, barakoa ya gesi na glavu za kijani akipulizia dawa sakafuni kwa kutumia kifaa cha kupulizia kilichobeba mgongoni chenye tangi la bluu.

Chupa ya dawa inayoitwa Balijaam ina rangi nyeusi na ina lebo lenye rangi ya bluu na maandishi meupe ya njano. Maandishi kwenye lebo yanaonekana kuwa ya Kiswahili yakieleza matumizi au faida ya bidhaa hizo.

Eneo la ajali au tukio la moto. Moshi mwingi mweusi unaonekana ukivuka angani kutoka kwenye gari au lori lililoanguka. Umati wa watu umekusanyika karibu na tukio hilo, wengine wakiwa wamesimama kwa umbali na wengine wakisongea karibu.

Daktari mwanamume aliyevaa miwani na vifaa vya matibabu kichwani akimchunguza sikio la mwanamke kwa kutumia etoskopu . Inaonekana kama tukio la uchunguzi wa afya labda katika kambi ya matibabu au kliniki ya nje.

Chupa ya dawa ya vitamin D3, nyeupe na ina lebo ya bluu na nyeupe. Maandishi kwenye lebo yanaonyesha kwamba dawa hiyo husaidia kuimarisha afya ya mifupa na mfumo wa kinga.

Muuguzi mwanamke na mtoto mchanga katika chumba la matibabu. Muuguzi aliyevalia sare ya blue na barokoa anampa mtoto shindano kwenye mkono. Mwanamke aliyeshikilia mtoto pia amevaa barakoa na anaonekana kumtuliza mtoto huyo.

Mtoto mdogo msichana akisaidiwa kutembea kwenye kifaa cha mazoezi ya kutembea na watu wazima wawili. Mmoja mwanamke amesimama, mwingine mwanaume amepiga magoti katika chumba kinachoonekana kuwa kituo cha tiba ya viungo.

Vitu mbali mbali visivyoeleweka vizuri, vilivyopangwa juu ya zulia, vyenye rangi nyekundu. Katikati yao kuna vitu viwili vinavyofanana na maganda kubwa za machungwa ambavyo vimefunikwa na nyuzi zilizofunwa zenye rangi ya kijani.

Mwanamke mtaalum wa afya labda nesa au daktari anaongea na mgonjwa. Wote wanakaa kwenye viti huku mtaalamu akielezea jambo kwa ishara ya mkono. Mbele yao kuna chupa za dawa, nyuma ya mtaalam kuna vitanda viwili vya wagonjwa.

Mwanamke anayeweza kuwa mfanyikazi wa afya au msaidizi wa jamii, ameketi na anaandika kwenye daftari, amevalia kinyago na nguo zinazoonekana kama sare, zikiwa na nembo. Karibu naye kuna mtoto mdogo aliyeketi kwenye kiti, akionekana akimtazama mbali.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vinavyoonekana kuwa vya kimila au kitamaduni. Labda vinavyohusiana na uganga wa jadi au desturi ya kiroho. Kuna vyombo vingi vya udongo vilivyopambwa kwa shanga nyekundu, nyeusi na nyeupe na vingine vikiwa na manyoya.

Mazingira ya kituo cha chanjo ambapo watu wanapokea sindano. Katikati yao mwanamke aliyevaa barakoa na miwani ameketi akiwa ameshika karatasi na anaonekana akipokea chanjo kwenye mkono wake kutoka kwa mfanyakazi wa afya aliyesimama kulia.

Wataalamu wa afya labda madaktari wa upasuaji wakifanya operesheni au matibabu ya kimatibabu. Wote wamevaa mavazi maalum ya upasuaji ikiwemo kofia, barakoa, na nguo maalum za bluu. Mmoja anaonekana akimhudumia mgonjwa na mwingine wanamwangalia kwa karibu.

Mwanaume aliyevalia koti la maabara nyeupe, kinyago cha uso na glavu akifanya kazi ndani ya kofia ya maabara au kabati la usalama wa kibayolojia anaonekana akishika au kushughulikia kitu kwa umakini.

Watu wanne ndani ya kile kinachoonekana kuwa kituo cha matibabu au hospitali labda cha tiba ya mwili. Mwanamke aliyekati amevaa kifaa cha kusaidia kutembea au cha mazoezi ambacho kinaonekana kumsaidia kusimama au kujifunza kutembea.

Chupa ndogo ya dawa ambayo ni chanjo cha MMR ambayo imewekwa katikati na upande wa kushoto kuna rundo la pamba au vitambaa vya matibabu na upande wa kulia kuna sindano iliyolala chini ingawa haionekani wazi kabisa.

Mkono wa mtu umeshikilia na kupanga pakiti kadhaa za pedi za wanawake. Pedi hizo zimefungwa katika vifunganisho vya rangi ya bluu na pinki. Picha hii inaweza kumaanisha uhamasishaji wa afya ya hedhi na msaada wa pedi kwa wanawake.

Daktari wa kiume akiwa ameketi mezani akimwelezea mgonjwa wa kike. Daktari amevaa koti jeupe la daktari, kinyago usoni na tochi kichwani. Anashika kifaa cha matibabu mikononi mwake labda kifaa cha kupima usikivu.

Ukiwa kwenye boti mbili ndefu, zikielekea kwenye maji yenye rangi ya kahawia, inaonekana kuwa ni eneo lililoathiriwa na mafuriko au eneo la makazi yaliyojengwa karibu na maji. Kutokana na nyumba za udongo, zinazaonekana nyuma.

Kundi la watu, wanaume na wanawake, wengi wao wakiwa wamevalia fulana za kijani na jaketi zenye mstari ya rangi ya buluu. Kila mmoja ameshikilia kifaa kidogo cha kielektoniki kama vile kompyuta ndogo, tableti na wanaonekana wakishikilia na kupiga picha.

Mvulana mdogo amesimama mbele ya majengo yaliyobomolewa katika hali mbaya ya uharibifu. Baadhi ya kuta zimebomoka na rundo la vifusi linaloonekana chini. Mvulana amevaa shati la bluu na suruali ya miraba.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na watoto wakihangaika katikati ya maji nyingi yaliyotuama yanayoonekana kuwa mafuriko . Wamesimama karibu na bidhaa ya kibanda au nyumba inayoonekana kuwa udongo wa nyasi.

Wanawake wawili katika eneo la makaazi duni. Mwanamke mmoja amevaa barakoa na vesti ya bluu juu ya shati la waridi. Anashikilia na kuzungumza kupitia kipaza sauti. Mwanamke mwingine amesimama karibu naye akitazama mbele. Nyuma yao kuna nyumba zilizoezekwa na mabati.

Mwanamke anaosha mikono yake kwenye tanki la maji la UNICEF. Huku mtoto mdogo akimwangalia. Inaonekana ni kama eneo la kijijini au mtaani, ikionyesha jitihada za usafi.

Mtu anayeonekana kuwa mfanyakazi wa afya amevaa vifaa kamili vya kujikinga, kinyago cha uso, kofia na kulinda nywele na gauni ya kujikinga na rangi ya manjano iliyofifia pamoja na glavu.

Daktari wa meno mwanamke anaongea na mgonjwa wake ambaye ameketi kwenye kiti maalum cha meno. Daktari anatabasamu usoni na anashika kalamu ya karatasi akionyesha anaweza kuwa akichukua maelezo au kutoka kwa maelekezo.

Mtaalamu wa tiba ya viungo akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya mkono. Mtaalamu ambaye anaonekana kuwa mwanamke amevaa sare ya blue na anamsaidia mgonwa kushika na kusogeza kinachofanana na mkonjo mrefu mweupe.

Wazimamoto wawili wako katika eneo lenye moto kubwa. Wote wamevaa mavazi ya kujikinga ya manjano, kofia ngumu za rangi ya chungwa na buti nzito. Mmoja wao amebeba kifaa kinachoonekana kama tangi au kifaa cha kuzima moto.

Eneo la makaazi lililokumbwa na mafuriko. Maji mengi ya kahawia yamefurika barabarani na baadhi ya watu wanajaribu kupita ndani ya maji hayo. Kuna watoto wawili mmoja amevaa fulana nyekundu na mwanaume mmoja amevaa simuleti nyeupe wakipita ndani ya maji hayo.

Kundi la watu wengi. Wengi wao wakiwa wamevaa barakoa na glovu za blue wanaonekana kushiriki katika shughuli ya jamii au tukio la kusafisha. Mwanamke aliye katikati amevaa shati jeupe na jeans ya blue na anashikilia kifaa kinachoonekana kama jembe au rundo la kufanya kazi.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko au maporomoko ya ardhi. Kuna daraja ndogo au mto uliopanuliwa ambapo maji ya kahawia yenye matope yanapita chini. Pande zote za daraja, ardhi imejaa matope, magogo na mabaki ya mimea ikionyesha uharibifu mkubwa uliosababishwa na maji.